Uwanja wa michezo wa watoto kuna bembea zenye rangi nyekundu na nyeupe, na pia sehemu ya kuteleza ya rangi ya kijani na manjano. Nyuma ya vifaa vya michezo kuna ukuta iliyotengenezwa kwa matairi yaliyopangwa. Upande wa kulia kuna jengo jingine lenye paa jekundu. Sehemu ya ardhi ni mchanga na sehemu nyingine ina nyasi chache.

Bustani kubwa yenye nyasi iliyopunguzwa vizuri. Kuna miti mingi mirefu na vichaka vinavyozunguka bustani. Upande wa kushoto na kulia kuna majengo. Yale ya kulia yana paa jekundu. Katikati ya bustani kuna mlingoti mrefu mweupe na tanki la maji jeusi.

Mlango wa mbao wenye paneli zilizochongwa. Juu ya mlango kuna kibao cheupe chenye maandishi meusi Form 1R . Kikiashiria darasa. Kishikio cha mlango kipo upande wa kushoto, chini. Mbao ni ya rangi ya asili na imetumika kwa muda.

Wanariadha kadhaa wakikimbia kwenye uwanja. Mwanariadha wa Kenya Kimani aliyevaa Jezi nyekundu na kaptula nyeusi anaongoza na ameinua mikono yake juu ishara ya ushindi. Amefumba macho na ana barakoa ya kijani na njano. Nyuma yake kuna wanariadha wengine mmoja akiwa na jezi ya Nissan na mwingine akiwa na jezi ya Brazil.

Msafara wa wanariadha wa Kenya wakiwasilisha nchi yao katika sherehe za ufunguzi wa tukio kubwa la michezo. Wamevaa nguo nyekundu na wengine wamevaa shanga za kitamaduni. Bendera kubwa ya Kenya ikipeperushwa mbele. Baadhi ya wanariadha wako kwenye viti vya magurudumu.

Wanariadha wawili wa Kenya mwanaume na mwanamke wakiwa wameshika bendera ya Kenya baada ya mashindano, mwanamke Nancy Chelagat koech ni mwanariadha Para- Athletics anayeshindana katika mbio za mita 1500 T11 na ana ulemavu wa macho, wote wawili wakiwa na furaha na wanajivunia kuwakilisha nchi yao.

Sehemu ya darasa. Ukutani kuna vibao vya alfabeti ya kiingereza. Herufi kubwa na ndogo na majina ya miezi kama Januari na Februari. Pia kuna orodha ya siku za juma, kutoka Jumapili hadi Jumamosi. Ubao mweupe una maandishi ya herufi Kk na maneno kama Kenya, Kennedy, kite, kettle na sentensi mbili. Chini kushoto kuna sehemu ya kiti cheupe cha plastiki.

Timu ya mpira wa mguu ya wavulana nchini Kenya, wakiwa wamesimama kwenye uwanja wa mpira wenye nyasi bandia. Wote wamevaa sare nyeusi, nyekundu na kijani kibichi yenye bendera ya Kenya. Baadhi yao wanatumia mikongojo na wengine wana miguu bandia. Kuna mipira miwili ya mipira wa miguu nchini.

Mlango wa mbao wenye rangi nyekundu. Kwenye mlango huo kuna alama mbili zilizobandikwa; ya kwanza ni ndogo na inasomeka GRED 1C . Chini yake kuna bango kubwa jeupe lililoandikwa Tr. AGNES, WELCOME .

Mwanamke akiwa ndani ya mtumbwi kwenye mto ametabasamu na kuashiria ishara ya ushindi kwa vidole viwili. Amevalia shati jeusi lenye mikono mirefu na glasi za jua kichwani, maji ya mto yakiwa yametulia na miti iko ukingoni mwa mto. Chini kuna maandishi Asiya Sururu training on river Oise .

Mwanaume akiendesha baiskeli ya mbio yenye fremu ya kijani kibichi na magurudumu meusi amevalia vazi la baiskeli yenye michoro ya kiafrika ,kofia ngumu nyeupe na miwani nyeusi akipika kasia kwa bidii kwenye barabara uku mandhari ya msitu na mimea ya kijani kibichi ikiwa nyuma.

Ofisi chenye kompyuta mbili za mezani zenye shrinki za Del, kibodi na CPU. Kwenye shrinki moja kuna kibandiko chenye ujumbe unaosema internet facilities strictly for educational purposes only , ikionyesha matumizi ya internet ni kwa mathumuni ya kielimu pekee, pia kuna kifaa cha UPS, glasi yenye kalamu, na vifaa vingine vya ofisi.

Ukurasa kutoka kitabu cha masomo cha darasa la pili kuhusu mahitaji na matakwa ya familia. Inaorodhesha vitu kama chakula, maji, makaazi, mavazi, elimu na huduma za afya na jinsi zinavyotumiwa. Pia ina mchoro nyeusi na nyeupe zinazoonyesha kila mmoja ya mahitaji hayo pamoja na orodha ya maneno ambapo mahitaji ya familia hupatikana kama shamba, mto na masoko.

Wanawake wawili wakikimbia katika uwanja wa michezo huku mmoja akimsaidia mwenzake anaye changamoto ya macho. Nyuma yao kuna watu wengine wakiwa wamekaa au wamesimama baadhi yao wakiangalia mashindano.

Ukurasa kutoka kitabu cha Kiswahili unaofundisha sarufi kuhusu matumizi ya hiki na hivi. Kuna michoro minne zinazoonyesha mfumo wa kutumia maneno hayo. Ya kwanza mwanamume na kitabu kimoja ikisema hiki ni kitabu, kitabu hiki ni kizuri. Ya pili, mwanamume na vitabu vingi, hivi ni vitabu, vitabu hivi ni vizuri. Chini zinaonyesha mvulana akiwa na kiatu kimoja kisha viatu vingi ikifundisha hiki ni kiatu na hivi ni viatu.